Kila mtu ako katika shughuli za harakati za hapa na pale amabaye naona mwanamke huyu anaweza kaketi akadungwa sindano katika mkono wake wa kushoto na anavumilia kweli na amevalia miwani na barakoa inamsaidia kabisa, naona anashikilia kijitabu ameandikiwa maelezo ya dawa amabaye anaweza tumia pale nyumbani ili afya yake

Hii inaonyesha kuwa hii ni Maasai, naona hapa ni clinic Maasai Herbal , ina maanisha hii ni labda ni dawa ya kienyeji ambayo labda ni Maasai anatoka Maasai anauza. Naona wameandika, "Pata tiba kwa za asili kwa asilimia mia moja ndani na nje ya Tanzania." So wanauza pale Tanzania pale Maasai wanaweza wakajiteteza na kutekeleza majukumu yao. Pia kuna nambari ya simu unaweza ukapata daktari huyu wa kienyeji kupitia nambari hiyo uliyopewa pale chini.

Hili ni jengo ambalo limebomoka. Naona watu wamevalia sare za ujenzi. Labda ni ujenzi ambao wameanza kujenga baada ya jengo fulani kuporomoka. Jengo fulani kubomoka labda limesababishwa na labda ni upepo ama tu labda ni wale watu walikuwa wanapita wakifanya maandamano wakaanza kubomoa jengo ama hata wakaweza wakalichoma kama ile la Meru, Magunas Supermarket . Hapa inaleta hasara kubwa.

Hapa naona kuna mwanamke, huyu ni mwanamke na mzee wake labda anafanyiwa massage ,labda binti aliweza akaumia kidogo kwa sababu naona mume wake ameweza akashikilia mguu wake, anaweza akamfanyia masaji kidogo za hapa na pale ili kunyoosha mguu wake labda alikuwa ameshikwa na hitilafu, amepata hitilafu ya kutembea kidogo, ananyoshewa miguu ili aweze akashika laini na kutembea vizuri.

Huyu ni daktari ambaye anataka. Naona mwanafunzi ambaye ni muoga kweli kweli, anajiandaa kudungwa. Daktari ametoa sindano ambalo linatisha kweli kweli. Mtoto huyu naona anashtuka anahofia kua watu nini kinaweza kikamfanyikia, lakini daktari anamwambia tulia tulia. Daktari anaeza aka, daktari anambembeleza yaani kumpapasa ili asiwe akawa anatatiza.

Naona mwanamke mmoja ambaye ameweza akaketi katikati, katikati ya watu waliomzunguka yeye mwenyewe. Watu ambao labda inaweza kuwa ni watu ambao wanatoka ama ni wafanyikazi, ama ni walimu, ama ni katika tu, katika chama fulani ama ni katika shule, ambao walikuwa labda wanajadili vitu ambavyo wanaweza wakafanya ili kusaidia, kusaidiana kutekeleza.

Hapa naona pia kuna, huyu ni daktari wa kienyeji ama hapa ni kwa mganga. Daktari mganga ambaye anatibu, labda mambo na ndoa, mapenzi kurudisha vitu zilizoibiwa ama yule mwizi ambaye alihusika katika kuiba vitu. Anaweza akatumia labda kitu kama vile nyuki kumfuata. Huyu daktari anafanya kwa sababu naona ako na vitu vya kienyeji, vitu mingi vya kazi, Silaha yaani.

Huyu ni daktari anayefanya katika hizi hospitali ndogo ndogo ata kama jiji na pia inasaidia katika labda umeugua sana , unaumia so unaweza ukakuja mahali hapa ukaweza kipewa dawa zako ili usiweze kutatizika sana kuenda kutafuta dawa katika maabara za serikali ama hospitali za serikali lile mahali ilioko.

Hili ni madawa ambayo yanayoashiria kuwa mwenye anauza hizi, anadeal na hizi dawa anaitwa labda Emmanuel Health Clinic. Naona hapa hivi ni kliniki ambayo labda ukienda clinic na mtoto wako unapewa dawa kama hizi ili kuashiria kuwa labda uko sawa ama mtoto mwenyewe ataweza akapona. Dawa hizi labda zinaweza zikatumika kwa sababu kama yamewekwa katika mtandao kuashiria kuwa ni dawa ambayo ni ya dhamana zaidi.

Pichani naona madawa iliyowekwa katika chupa nyeupe, ingine imewekwa katika chupa ndogo ndogo imeandikwa yellow fever . Pia kuna sindano alafu naona wameonyesha vipimo vya sindano alafu wameonyesha vipimo vyao vya sindano, dawa ambayo ambayo inafaa kupimwa katika kiasi gani ili usije ukadunga tu mtu bila kujua maelezo yoyote inayo takikana, wewe kama daktari hufai kuchukulia hilo kama hatua linalo

Mwanadada huyu mdogo naona anaweza kutoa tiba katika mtu. Anaweza akadunga mtu sindano. Pale kando pia naona kuna jengo. Jengo la ghorofa lilikua tu, labda hata kulikua tu, labda watu waliamua kupokea chanjo kutokana na hitilafu fulani ama kuna ugonjwa ambao uliweza ukaenea katika ama ulisambaa katika eneo fulani. Watu wanaweza wakapokea chanjo ili kuzuia vitu ambaye inaweza kutokea baadae.

Huyu mwanamke ambaye anaenda mtoni amefunga kibuyu mgongoni kuashiria kuwa ni mahali ambapo pamekauka mahali kama pale Longonot, Turkana. Zile Northern Kenya mahali ambapo inaashiria kuwa mahali pale kupata ata maji yenyewe taabu maana watu wameadhirika sana na watu wanatatizika. Kupata maji unasafiri makilomita mingi ili kupata maji angalau ya kunywa.

Hapa ni katika zahanati ambapo naona pia, hapanaona watu wanaweza, watu na watu wao ambao naona mtoto mdogo ameweza akaonwa katika sijui kama huyu ni baba yake mzazi na mama yake mzazi ,naona mtoto mchanga ameweza akateseka na ugonjwa. Mtoto mchanga anaugua, baba yake anaweza kuja kumuona ili angalau apate nafuu na kurudi nyumbani kupokea

Hapa vifaa vitatu hapa ambaye ni dawa ambazo ni tembe za kumeza. Naona pia kuna kipima joto. Kipima joto labda hii ilikuwa ya kupima. Mtu anaweza kuweka katika chini ya kujipima joto labda mwilini kama ulikuwa unaugua ama naona pia kuna tembe za nyeupe ambazo zinawakilisha zinakaa tembe ambazo zinatisha lakini hizi zinasaidia pia.

Huyu naona ni Muislamu. Huyu anatoka labda anatoka katika pande Northern katika Kenya, katika East Taifa la Kenya. Naona huyu ni Muislamu ama anatoka pale mahali kama, huyu ni Mborana ama ni Maasai ama ni naona anatoka katika eneo ambalo limekauka kabisa ambayo inaashiria labda ni Samburu. Mahali ambapo yaani kupata nini ni ngumu.

Katika picha ili naona la masai alievaa barakoa, amejifunga leso naona anashanga kwenye mgongo wake. Na pia dakitari huyu anakaa kama kuwa ni mwanamke, mwanamke ambaye ameshikilia shindano anamdunga amevalia pete mkononi. Huyu anaonyesha kuwa dakitari huyu ana....dakitari huyu kuwa kweli yeye ni nimjasiri kudunga mtu haogopi yani.

Picha hii inaonyesha kuwa, naona kuna nyumba ya mabati ya plastiki alafu naona kuna mzungu ameweza akamshikilia mwanadada ambaye ni mwafrika. Mwanaume mwafrika anafurahi kwelikweli. Pia kuna kigari pale nyuma. Naona gari pale nyuma, gari ya nyeupe. Gari nyeupe naona linapakiwa vitu ama vitu linaweza likaondolewa pale.

Naona hapa wanaweza kupimia naona sindano na daktari huyu naona ameshikilia sindano mikononi. Anaweza kupima dawa ili kuonyesha kuwa labda kiasi gani kutegemea kama wewe ni mtoto ama ni mtu mzima unafaa ukapimiwe dawa kufikia kiasi gani katika sindano. Ili labda usiwekewe dawa mingi ama ukawekewa dawa iliyo chache ili kulingana na miaka yako ili isiweze ikadhuru afya yako zaidi ya mahali ulipo.

Hii inaonyesha kuwa ni dawa ambaye labda ni dawa ambaye inatibu ugojwa fulani ama ni dawa tu ambayo inaweza kutoa maelezo tu kuhusu kitu fulani inayo onelea katika taifaa labda katika taifaa la huko nje, nje la jijii ama ambaye inaweza ikazuwa katika eneo fulani watu wanaweza katumia hili dawa ili kuto sabalatika

Huyu ni mwanasayansi ambaye yuko kwenye lab anafanya utafiti. Naona anafanya utafiti ili labda anataka kuchunguza anataka kuchunguza kitu fulani kama ni iwapo ni kweli ama ni uongo. Naona anafanya utafiti kutumia kemikali tofauti tofauti na pia naona kuna mwangaza unao kuna mwangaza umewekwa hapo ili ili kuona rangi ya vitu ikibadilika kuashiria kuwa anafanya utafiti katika lab mwanasayansi.

Huyu naona huyu ni n nasi ambaye naona mwanaume anaweza akashika mtoto mdogo, mtoto ndogo naona mtoto bado mchanga kabisa amevalia kofia nyekundu naye nesi amevalia ile unifomu ili kuashiria kuwa yeye ni nesi alikua anapokea labda mtoto ameletwa kuonwa baada ya, naona mwanaume mwenyewe anaangalia mtoto wake kwani damu ni nzito kuliko maji , damu nzito.

Hii ni picha naona watu watatu ambaye ni daktari, na mama na mwingine ni mtoto wake. Hii ni picha inaonesha kuwa kuna mtoto ambaye alikua anapokea matibabu katika zahanati ambayo labda alikua ameugua katika ugonjwa kiasi tu iliosababisha ukamzoroteshea afya katika mambo zake za kila wakati ili mtoto awe bora katika maisha yake.

Pichali inaonyesha mganga ule anatumia dawa za kienyeji. Naona pia kuna dawa aina ya powder . Hizi ni dawa za kitambo ile kunaenda unakuchukua miti msituni, unachukua miti yoyote ukaenda ukakausha halafu ukaja ukatumia kama dawa katika kuponya magonjwa mengine katika hali ya hizi dunia. Katika hali hii huyu ni daktari wa kienyeji wa kitambo yaani ama mganga.

Huyu ni daktari ambaye labda ana anaona anang'olea mtoto huyu meno. Mtoto huyu labda alikuwa anaumwa na jino lake la labda. Naona ni jino la chini ambalo labda linaweza ikamletea tatizo ama meno jino linaweza likaoza likaoza kwa midomo. Na pia meno kuoza inaweza ikadhuru afya yako. Na pia inaweza ikaambukiza na labda mengine utaanza kung'oa meno katika maisha yako ili katika maisha yako ya uzeeni.

Hii ni dawa ambayo inaitwa Ferrous Sulphate Ion . Hii inaashiria kuwa dawa hii labda ni ni dawa ya kunywa, sio tembe za kumeza bali ni ya kunywa na pia naona pia inasaidia katika kuweza kuongeza damu. Naona imeandikwa Ferrous Sulphate Ion . Inasaidia katika kuongeza damu kwa sababu naona ni tablet pia inaweza una dawa ya kumeza na pia kuna ya kunywa. Labda unaashiria kuwa ukimeza inaongeza damu yako mwilini.

Hapa naona wanawake wawili , wanawake wawili wameenda kuchota maji. Haikosi hapa ni mahali ambapo imeauka kwelikweli ama wanachota maji kidogo sana kutumia kikombe ama bakuli. Wanachota maji kidogo kutumia bakuli ama kikombe na labda maji haya ni machafu yaani Bado hakuna maji katika eneo hili. Watu wanatwmbea masafa marefu hili kupata maji ya kutumia .

Naona hawa ni wanafunzi katika shule. Naona pia kuna mwalimu pale pakando. Wanafunzi hao wameshika vyupa chupa ambayo labda wanakunywa maji baada ya kula chakula chao. Inaona hapa wameandika hata We Drink Clean Water Donated by Opcare . Walipewa maji haya masafi wakunywe ili baada ya kula ili iweze ikasaidiwe katika ili wasiweze kuugonjeka ama kupata zizilote katika afya yao.

Naona watu hawa wawili wako katika labu, ambayo unaona hapa vifaa vya labu viko kama microscopu, na pia naona wanaweza wakafanya wanafanya utafiti katika kitu fulani. Naona mwenye amevalia aproni, yule ambaye ni mwanamume. Mwanamume huyu anatumia microscopu kuona labda kuna vitu vidogo ambavyo haviwezi vikaonwa katika macho yetu. Anatumia microscopu ili kuviona, ili vitu hivyo vionekane.

Hii ni dawa ya kienyeji ambayo imeandikwa Assaca Albamu Mjarabu Huyu ambaye labda ni Albamu Mjarabu ni mwenyeji sasa mwenye dawa ya kienyeji ambayo inatibu... inatibu madhara haya ya kuongeza mbegu, kuondoa ganzi kwenye uume, kukupa hamu ya kurudia tendo la ndoa, kusaidia wenye maumbile madogo kusinyaa waliyodhani kuwa hawatujua. Kunapatikana katika miji.

Katika picha naona hizi ni dawa, dawa ambazo zina colour ya, colour ya majani ambayo colour ni ya majani kweli. Inaitwa, dawa hizi inaitwa ibuprofen . Ibuprofen labda inasaidia katika kuponya ugonjwa fulani ndio maana imeandikwa hapo. Na kabla hujapewa maelezo yanatolewa zaidi na daktari ambaye anakupea hizi dawa hizi, ili kuweza kutumia ili isiweze ikadhuru afya yako zaidi, zaidi ya iwezekanavyo.

Picha hii inaonyesha kuna mwanamke aliye na mimba, naona kifua ana matiti, kweli matiti yamefura kuashiria kua labda huyu alikua mwanamke. Matiti yamefura ili mtoto aweze akapata maziwa ya kunyonya alafu naona mwanadada huyu labda alikuwa anaumwa ama anataka kujifungua naona mwanadada mwenzake amekuja akamshikia anamsaidia kumpapasa kwenye tumbo na kumwashiria aweze kutulia.

Huyu ni mwanasayansi ambaye anafanya utafiti katika labu . Labda anafanya katika labda katika maabara ya kufanya utafiti katika shule vikuu ama chuo vikuu ama ile katika shule ya sekondari ambapo labda unaona anatumia mikroskopu . Anajaribu kutazama vitu ambavyo huwezi ukavitazama kutumia macho yako bali inahitaji mashine ili kutumia ili kuweza kuangalia.

Hili chupa linaashiria kuona pia katika chupa hili ndani naona chupa hili limefungwa na kifuniko ya rangi ya nyekundu. Pia ndani naona kuna kuna tembe zinazomezwa ambalo ni la rangi nyeupe. Tembe hizi zinaweza zikasaidia katika kuongeza damu katika mwili na pia zinaweza zikasaidia zile red blood cells na pia zinaleta nguvu katika mwili. Dawa hizi ni za nguvu ambayo zinasaidia pia.

Picha hili inaonyesha. Hili picha ninaona pia daktari Galazinga. Galazinga huyu ni mganga anaye, naona huyu ni daktari ama ni mganga anayefanya kazi ya mapenzi ya attraction charms kumanisha anaweza akafutia wapendanao wanao karibiana. Pia kuna nambari ya simu ya kumpata na unampata kwa nambari ya simu iliyopeanwa hapa jini kumpata.

Hapa inaonyesha ya kua hapa ni mahali pa kusomea labda ni shule, naona hapa hivi wameandika shule kumaanisha hawa ni walimu hawa waliosimama hapa hivi ni walimu ambao wanajaribu kujadiliana labda wanavyoeza kusaisaidia wanafunzi wao ili kuweza kupita katika kufaulu katika maisha yao na pia kupita mtihani, wanaweza kujadiliana kiasi, naona wanajadili katika kutumia ishara ya mikono.

Hapa labda ilikuwa sasa mahali ambapo, mwanadada ameweza akapokea mtoto wake amejifungua wakati huu, naona mtoto mchanga bado mchanga kabisa, ama ameenda kliniki ili kuonewa mtoto, ili katika harakati za kawaida ili kupewa ile mahitaji ya mtoto akiwa mdogo, naona mwanadada huyu yuko na furaha mtoto mdogo anang'aa kwelikweli, naona pia amekalia katika kiti cha dhahabu, mhhh, kiti cha dhahabu inaonekana pa hapa ...

Picha hii pia inaonyesha katika, hii ni dawa ambayo ni vitamin D . Vitamin , vitamin D3 inaashiria kuwa watoto wengine wanazaliwa katika afya yao ambao pia mtoto anazaliwa akiwa amekaa mnyonge, yaani hawezi akajielewa. So wakati huu, dawa hii kama hii inaonyesha pia mtoto anaweza akawekewa dawa hii labda katika chakula chochote chake ambacho anakula, itamsaidia katika kuendeleza maisha yake na pia kumtia nguvu na anakuwa na afya bora.

Hizi ni madawa napia matembe naona hapa ivi wanaweza kutumia ivi, kuna madawa ya masikio kuna madawa ya macho napia kuna tembe za kumeza. Labda hizi ni madawa zakutumia kulingana na labda umeenda kwa daktari pia ukapata uko na tatizo fulani unaeza ukaashiriwa kuwa kutumia dawa fulani inayo hitajika ama inayo shikana na ugonjwa ambao unao uguwa nalo. Mbaali madawa haya yanaweza kuasidia katika kutibu mtu ilihali uweze ukadhuru maisha yako.

Daktari wa kung'oa jino, naona mwenyewe mtu aliye kaa amevalishwa lile kitu ambalo unavalishwa kwenye shingo ili baada labda ulikuwa unang'olewa meno, damu haiwezi ikatililikia hapo ama kumwagikia hapo bila kukuchafua wewe mwenyewe alafu naona daktari mwenyewe amevalia glavu ili labda anataka kung'oa jino amabalo limesumbua yule mwenye anatimbiwa pale. Jambo la

Hapa naona ni mali ambapo kuna maji yaliyochotwa kwenye tanki. Labda ni kitu ambacho kinahifadhi maji. Kufadhia maji katika hizi huwa zinakuwa katika hoteli kubwa kubwa ambapo labda ukitaka kuingia, ukitaka kwenda kuchukua chakula chako ama ukule vyakula ambavyo kama ugali unafaa kunawa hata kabla ya kuingia katika hiyo hoteli. Kwa sababu maji haya yanapatikana katika mlango. Unapoingia unanawa alafu ndio uende ukaishe chakula chako.

Hapa naona binti wawili ambayo ni madaktari, wameweza wakajifunga barakoa midomoni, naona alafu kuna ule ambaye anahudumiwa, ameweza akalala katika kitanda chake, labda naona anang'olewa meno. Huyu alikuwa na hitilafu labda ya meno pale, ambayo pia, kung'oa meno haistahili, bali ukiwa umelemewa zaidi, umeweza ukazidiwa bali ama meno yako imeweza ikachimbika, inaweza ukafika hospitali, ukaenda ukasaidiwa katika kujaziwa meno ama waeza wakaling'oa kama linakusumbua zaidi.

Hawa ni madaktari ambao wanaudhumia watoto wachanga . Watoto wachanga labda walio w... Huyu ni mama mama aliyo na mtoto wake . Watoto wachanga labda wanasaidiwa katika... Labda walishindwa kupumua wazaliwa ndio lakini baadaye wakapatwa kuwa wanashida ama tatizo la kupumua ama labda mtu kupata maali pa haja wakapitia ni ngumu sana wakaanza kubaki hospitalini ili waweze kusaidiwa na madaktari.

Hapa naona katika hili picha naona kuna maji. Hapa hivi yaweza kuwa ni mafuriko. Maji yameweza yakaloa katika barabara ambapo magari, naona gari limeweza likaanguka, maji yamesomba gari hili, watu wanaweza wakabebwa. Naona watu wanabebwa, watu wanapita katika maji. Maji yameweza yakabeba watu, vitu yanasombwa na maji, yaani hapa ni mafuriko tu.

Hii ni picha ambalo naona kuna mwanadada ambaye alileta zawadi amepokea zawadi taslimu kama neti, naona amepokea kitambaa ya kuchunga mtoto pia naona huyu mwanadada ambaye anashika zawadi anafuraha kweli kweli kuonyesha kuwa mtoto aliyepokelewa alipokelewa vizuri na pia zawadi alipokea kwa upendo kutoka kwa wenzake ambao waliweza wakamsaidia katika kupata huyu mtoto na pia kumlea.

Hili picha linatuonyesha kuwa kuna sindano mahali hapa. Sindano hapa na pia kuna vipimo vya dawa ambayo pia sindano inatuonyesha kuwa kuna vipimo ambao kuna kipimo cha mtoto, kuna kipimo cha mtoto aliye ambaye amekuwa mkubwa kiasi, na pia kuna kipimo cha watu wazima. Ili daktari asiweze.

Hii ni dawa ambayo inatibu. Labda naona imeandikwa MMR . Inamaanisha measles, mumps and rubella virus vaccine . Hii measles inamaanisha, hii ni haswa ni ugonjwa ambayo inatesa watoto wadogo, katika arakati ya miaka moja mpaka miaka tisa pale.

Huyu ni daktari wa kienyeji ambaye anauza vifaa, vitu vya kienyeji. Na pia naona ameweza anauza dawa kila aina. Dawa mingi sana. Anaweza akasaidia katika kuboresha afya ya mtu. Pia kukutibu kama uko na ugonjwa.

Hili picha linaonyesha kuwa huyu ni daktari anaitwa kwa jina Dr. Mbumba, tiba ya magonjwa. Akapatiana nambari zake hapo. Nguvu za kiume, mshipa wa ngiri, kaswende sugu, kisonono. Pia kuna nambari yake ya simu unaweza ukampata kwa minajili ya

Daktari hapa naona anaweza akahudumia mgonjwa kwa pia kwa vile anaona anang'oa jino la huyu mwanadada, labda alikuwa ameumwa na jino ama jino ilikuwa imechimbika. So , anajaribu kumjazia lile jino ili lisiweze angalau akaweza akatumia ama asiweze ikamdhuru afya yake hapa na.

Huyu ni daktari ambaye anatibu mtoto mdogo labda alikua anapewa chanjo ama unaona apa hivi ni mahali ambavyo labda ni kutibu watoto wadogo ama ni kriniki mahali pa kuleta wadogo ili waweze kuangalia iwapo wanaendelea vizuri katika afya yao ya kila siku.

Hile picha linatuharifu kuwa tunaona kuna kuna gari ambayo inaharibu majengo hapa hivi. Labda jengo labda magari haya yaliweza yakakuwa katika harakati labda wanataka kujenga jengo vipya ama majengo haya yameweza yakaezeeka. Haiwezi yakakidhiri pia afya ya waili.

Huyu ni daktari ambaye naona wakati huu anatibu mgonjwa labda anataka ang'oa meno, labda meno ilkuwa imemuuma ama jino liliweza likachimbika kwa kusudi ambayo halikujulikana anaeza akasaidia katikatibiwa ama pia.

Usafi bora ni kitu cha maana, usafi ni bora katika maisha ya binadamu, bila usafi natumai kuwa hakuna ,huwezi kuwa na afya ata kidogo, kwa maana naona watu hawa wanaweza wananawa mikono yao kwa sabuni ili.

Hii ni dawa ya vitamin ambayo vitamin ilisema inasaidia katika kukuza afya bora ya mtoto na pia inasaidia katika labda ukuaji wa mtoto mdogo ili anapokua anaeza akapata anakuja vizuri yaani anaeza mapato yake ama afya yake inaendelea kuwa bora.

Hili picha linatuashiria kua, unapotia dawa katika mimea yako, unafaa kutia kua lazima ujizuie ama kuvaa manguo na pia vifaa ambavyo vitaweza kuzuia ili madawa haya yasiweze kukudhuru afya yako.

Hili ni dawa ambayo inaonyesha dawa ambayo na pia kuna sindano na dawa ambayo ni ya yellow fever labda hii ni vaccine ambayo hii ni chanjo, chanjo inaitwa yellow fever sijui kwa lugha hiyo ni lugha ya kimombo ambalo ni lugha ya kiswahili inaweza katuchanganya bali. Hii ni dawa.

Mwanabinti huyu ameshikilia dawa katika mikono yake, sindano yaani. Sindano hii linaashiria kuwa labda huyo binti ameshikilia sindano na pia matembe za dawa, kuashiria labda ni ugonjwa fulani ambao ulikuwa umeenea ama ulikuwa umesambaa katika dunia. So , huyu binti huyu anajaribu kumaanisha kuwa labda dawa hizi zinaweza zikamsaidia mtu katika labda unapougua, unadungwa dawa hizi na utakuwa.

Mtu huyu anaashiria kuwa anapita katikati ya maji ambayo labda yaliweza yakafurika baada ya huyu kunyunyizia maji labda ama alikuwa ananyunyizia labda mimea ambayo, wadudu ambao walikuwa wanaharibu mimea. Labda kwa kutumia dawa hizi aliweza, maji haya labda yanaharibu mimea mingi, haswa labda mimea ambayo haihitaji maji mengi zaidi. ambaye huyu mtu alikuwa ananyunyizia mimea katika shamba lake.

Dawa hii inaitwa Motrin B , ambaye inasaidia labda katika harakati za mtu labda ulikuwa unaugua katika ugonjwa fulani, unaweza kutumia tembe hili. Tembe hili labda linaweza likasaidia katika kuponya ugonjwa kama hizo na kudhibiti vitu kama hivyo katika afya ya binadamu.

Picha hii inaonyesha kuna nesi hapa, nesi ambaye anahudumia mgonjwa ambaye anaona ameshika. Nesi amevalia barakoa, na anaweza akavalia nguo ya rangi ya buluu kumaanisha huyu ni daktari ambaye anafanya matibabu ama anatibu wagonjwa na kuwa hudumia haswaa katika wakati ambapo, mtu yuko mgonjwa, ambayo naona huyu huweza anadungwa mkono katika mkono wa kushoto anapokea sindano.

Dawa hizi zinaashiria labda hizi ni dawa ya kuponya. Unaona ni vitamin kumaanisha labda vitamin husaidia katika kujenga mwili na kuleta afya bora katika mwili wa binadamu. Binadamu pia, pia binadamu katika afya yako lazima utumie vitamin labda zile mboga za kienyeji labda haswa tembe za kumeza katika kuboresha afya yako. katika

Naona mwanadada huyu naona amevalia barakoa pia walio karibu nao , pia kuna chati pale kwa ukuta inaashiria kuwa watu wavalie barakoa labda baada ya kufanya kazi fulani , na pia mtu katika dakitari huyu naona, yule ambaye anadungwa pale ameweza akavalia barakoa na pia wamevalia wote.

Ina ashiria mahali ambopo imekauka mahali kamwe kabisa ninaona miti mawe amboyo yame weza kukauka nayamebadilisha rangi marisha apa ni mahali kame

Picha hii naonyesha labda daktari ambapo katika hospitali ya kujiendeleza na kung'oa meno. Unaona kuna ambaye shughulikiwa ambaye ameweza akajilaza kwenye kitanda ambaye anang'olewa meno. Labda alikuwa anaumwa na jino ama jino lile liliweza likang'oka. So baada ya labda anajaziwa ama daktari anaweza akaling'oa jino lile lisiweze likamuumiza ama kumuuma zaidi.

Mahali hapa ni mahali ambapo naona kuna msongamano wa magari na pia maji wameweza yakafurika. Maji yalifurika labda kutokana na mvua mingi katika baada ya haswa labda baada ya kunyesha kubwa au maji yaliweza yakafurika tu hivyo kighafla bila kutokea au jambo lolote kutokea. Inaashiria pia mtu huyu anasukuma mkokoteni pale kuashiria kuwa labda huyu ni mwanahamali au kubeba mzigo anafanya kazi yake ya kusongesha mzigo.

Huyu ni daktari wa kienyeji ambaye naona ameweza kuvalia kitu chekundu kwenye kichwa na pia ana manyoya ya kuku, kuashiria huyu, labda ni mganga ambaye anatekeleza majukumu ya kufanya kutibu magonjwa ya kienyeji katika njia moja ama nyingine pale.

Dawa hii zinatuonyesha kuwa hizi ni ile dawa ama zile za kupimia katika shindano. Haswa ni ya watoto wadogo kwa sababu inatibu ile ugonjwa ya Measles kwa kimombo, na pia inasaidia labda inasaidia mtoto katika ubora wa afya inaboresha afya yake mchezo.

Unaona hapa hivi naona binti wawili ambaye wamevalia katika naona binti wawili ambao walivalia katika aproni yenye rangi ya manjano. Na pia wako na wawili hapa hivi wameweza, labda walikuwa wanaleta watoto katika kliniki. Naona wanapatia mtoto mdogo dawa ambaye anaweza akameza. Labda alikuwa na itilifu ama ama labda ni ugonjwa kidogo tu, bali ameweza akasaidika na kutumia hizi dawa. Bali hawezi akasumbuka pia baada ya kutumia dawa hizi.

Hizi ni tembe za kumeza ambapo labda mtu unaweza ukatumia hizi dawa kumeza labda baada ya tuseme labda baada ya kutoa jambo moja ama jingine, labda mtu ulikuwa unaugua katika ugonjwa fulani unaweza ukatumia hizi tembe katika kubo...

Picha hili linaotuonyesha madaktari ambao labda walikua katika harakati zao za kujifunza katika kuwa udaktari. Naona wamevalia zile sare ambayo ni rasmi na pia zinafanana. Wanahudumia mgonjwa katika wadi.

Hii inaonyesha, picha inaonyesha kuwa hizi vitu ambazo wanaweza wameweza, watu ambao wako wanaonyesha pia kuna kitu imeandikwa stop period . Kumaanisha hiyo wanatetea hali ya wasichana katika harakati yao, katika ule mtindo wao wa mwezi unapoisha. Kuna wakati ambapo wanaweza, kuna masiku ambayo wanapokea vifaa fulani labda inaitwa periods katika lugha ya kimombo, ambayo pia lazima watekelezwe vizuri na kutekezwa na kupewa mahitaji.

Naona mtu huyu aliye lala amevalia miwani, na pia daktari amevalia barakoa Kuashiria huyu ni daktari ambaye ni wajino, anangoa jino ama anaeza kujaza jino ambayo imeechimbika. mtu akichimbika tafadhali

Huyu ni binti ambaye naona ameshikilia mtoto mdogo, labda mtoto alikuwa anazaliwa ama dakitari. Mbali naona mtoto katika labda ni incubator , mama mtoto hakuweza kumlinda mtoto bali labda alikuwa na upungufu wa kinga ama ilikuwa tu, alikuwa tu yani alikuwa anaugua katika ugonjwa moja au lile hakuweza kudhibiti kumchunga mtoto..

Hii ni ofisi ambayo inaonyesha kuwa labda hapa ni mahali ambapo wana wana maana dental care. Kuashiria kuwa hili ni mahali ambapo unaweza ukasibiwa meno ama meno yako inaweza unaweza ukaponywa meno kutumia mahali hapa. Meno yako inaweza ikang'olewa ama labda ukaweza ukabadilishiwa meno yako. Mahali hapa hivi kwa Hii ni duka la meno.

Huyu ni daktari ambaye naona amevalia barakoa na pia amevalia ile kitu shingoni kuashiria kuwa yeye ni daktari ambaye aliweza kukabidhiwa kutumikia serikali ya Kenya katika kusaidia watu.

Hii ni dawa ambayo inaitwa Azomax 500 azithromycin 6 film-coated tablets . Hizi ni tablets labda inatumika katika kuponya ugonjwa fulani, ambao pia naona imesema, " broad-spectrum antibiotic ." Kumaanisha labda hii ilikuwa, hii ni ya macho. Unaona spectrum ? Spectrum ni ile kitu inaonyesha kuashiria kuwa kuna, katika macho yako kuna, kuna hizo layers . Unaita layers katika lugha ya kimombo, hizo layers zinaweza zikasaidia katika, katika hali moja ama nyingine.

Naona binti huyu wakiwa na mamake pale wanaungumza labda katika hali ya kuboresha lugha ama kuboresha kitu fulani kinacho tekelezwa katika majukumu fulani katika, anaambia msichana wake umuhimu wa kusoma ama vile..

Vifaa hivi vimeonyeshwa kuwa ni vifaa ambavyo ni vitu vya, labda ni daktari wa kienyeji ama ni mganga. Vifaa vya uganga kufanya uganga katika, labda mtu anaweza akasema labda anatibu magonjwa ya yale, magonjwa ya moyo ama kama cancer , vingine, dawa ya mapenzi, dawa ya kupata bibi. Unaona hivi vifaa hivi vinaweza vikapatikana katika hizo vifaa sasa kama mtu kusema anatibu hizo.

Picha hii inaonyesha Kuna Binti wawili na mtoto mdogo Binti Ambaye amevalia sare za bulu, inaashiria kuwa huyo ni daktari ambaye Ameshika sindano mkononi ambaye anajaribu kuhudumia mtoto mchanga ambaye amegonjeka kidogo ama amezoroteka kidogo kwa minajili ya kupata tiba.

Huyu ni mgonjwa ambaye amelazwa katika chumba cha kuhifadhi wagonjwa. Pia huyu unaona, ameweza akalazwa vizuri ili labda alikuwa anaumwa na jino. Ako tayari kung'olewa jino ama jino lilikuwa limeng'oka kidogo, wanaweza wakaziba kwa kuweka powder ambayo inaweza ikashikilia meno na ukaweza kutumia meno.

Picha inaonyesha huyu labda alikuwa muhindi, muhindi ambaye anafanya kazi. Naona ananawa mikono yake labda baada ya kushika vitu ambavyo si vya dhamani vile, ama kujiendeleza mwenyewe. So , angalau mtu anaweza akajitwika na kujifanya, unafanya kazi zako tu polepole bila, bila kusumbuliwa na taratibu lolote. Anafanya hii kumaanisha usafi wa mwili na roho. Usafi wa mwili ni kijambo la maana kusudi, kuwe huwezi ukapata magonjwa ama ukaweza ukazaa ma... ama ku...

Picha hii inaonyesha kuwa hapa hivi ni mahali ambapo labda ni jengo ambalo liliweza likachomeka hapa hivi. Naona wakazi wa hapa wameweza kuwa na huzuni, wengine walipoteza labda familia zao. Wengine naona watoto wengi, watoto pamoja na wazazi, wazee, wote wameweza wakashangaa, yaani wamebumbaa kilichoendelea mahali hapa ni nini. Ama tatizo lolote lile linaweza likatatiza mahali hapa linaweza kuwa ni nini haswa? Hasa katika hizi mahitaji za kujiendeleza katika kimaisha, naona wengi wameweza wakakosa.

Huyu ni maasai ambaye naona labda akiwa na mtoto mdogo alikuwa anaenda kupokea tiba ama alikuwa anaenda kupelekea mtoto, daktari huyu anaanda sindano ili kudunga mtoto ama ni huyu mama, siwezi elewa bali mwanzo daktari anaandaa sindano kupima dawa vizuri ili mtoto aweze...

Hili picha linaashiria kuwa hili ni mahali labda mto uliweza ukafurika na ukaweza ukaharibu barabara, labda baada ya kujiendeleza. Naona picha hili, maji yaliweza yakaharibu barabara na ambazo ilileta hasara mingi na pia maafa yanaweza yakatekelezeka, maafa yanaweza yakapatikana mahali hapa ambapo labda mtu alikuwa anavuka barabara kidogo kidogo, maji yanafika na anakuzoa.

Picha hili linaonyesha kua kuna huyu, huyo binti ambaye labda alikua, huyo anadungwa, binti huyo anadungwa labda inaashiria kua binti labda huyo alikua anauugua katika ugonjwa fulani ilikua inamtatiza napia naona anapokea matibabu kwa kudungwa sindano kwenye mkono lake mkono wake wakushoto labda baada yakuugua ugonjwa fulani tu wakutatiza nasasa matumizi yake labda ya kawaida.

Mtu huyu naona amevalia katika nguo ambayo ni ya rangi ya nyeupe, anaashiria kuwa labda anaeza akaelezea huyu mtu jinsi anaweza enda kutumia dawa hizi, labda hizi ni dawa ya kienyeji kwa maana naona vile ameweza, hii inaonekana ni dawa ya kienyeji ambayo anaeleze ule mtu wa pikipiki jinsi ya kutumia dawa hii.

Hapa ni mahali ambapo pamekauka, pamekauka. Unaona, unaona watu wawili hapa hivi wameweza wamejifunga leso ama vitambaa vyenyewe kiunoni kuashiria kuwa, hapa ni mahali ambapo pameweza pakakauka, yaani ukame. Ukame umeweza ukamaliza mahali hapa hivi. So hakuna, hawawezi wakasaidika katika hali yoyote katika maisha, bali hapa ni mahali tu unaona ng'ombe wameza wakakauka, mmoja ameweza akakufa hata. Njaa imeweza.

Picha hii inaonyesha watu hawa wako kaitika mafuriko mahali maji yameeza yakalowa mpaka watu wanaweza wakapitia, naona wnajisaidia kupitia katika mti, ili kuvuka kwenda ng'ambo ile, labda kwa minajili kuwa maji yaliweza yakalowa ,sana hadi hawawezi wakapita.

Hapa ni mahali ambapo, unaona hapa hivi wameweza wakazidiwa na maji. Maji yameweza yakazoa, maji yamezoa kila mahali kuashiria labda hapa hivi ilikua mvua ulinyesha kubwa sana. Naona hapa watu wanaweza wakazombwa, vifaa vya watu vimebebwa, manyumba zimeloa maji, kuashiria mahali hapa labda ilikuwa mahali ambapo mvua zilikua nyingi, ambapo pia iliweza ikaharibu mazao ya watu.

Picha hii inaashiria naona huyu ambaye ameweza akajifunga kweli kweli kumaanisha dawa hii, dawa hii ni dawa ambayo labda ng'ombe anatumia. Ndio naona wameweza wakatumia oksijeni. Mmoja mtu ambaye amekuja akaekelea huyo huyo ng'ombe kwenye pua. Labda hii ni dawa ama inaitwa injection katika lugha ya kimombo. Ameweza akapewa chanjo. Ng'ombe anapewa chanjo labda kupitia pua lake. Labda ilikuwa ugonjwa fulani ambao uliweza ukazambaa ambao ni ugonjwa wa ng'ombe zote katika duniani.

Picha inaonyesha kuwa mtu huyu labda alikuwa anafanya au katika anafanya ile harakati au katika ile harakati ya kufanya mchezo labda ulikuwa ule mchezo wa mazoezi ama labda ilikuwa sijaweza kupata kuelewa vizuri lakini bali naona labda huyu alikuwa anafanya mazoezi ama alikuwa anaumwa na mkono kiasi ili anajaribu kunyorosha mkono wake kutumia vifaa hivi. Labda iko katika hospitalini unaweza ukaprovide ama unapewa tu.

Huyu ni daktari ambaye naona ako katika ofisi ya dawa. Pale naona pale wameandika Covax. Covax inaashiria hizi IPC dawa ambazo labda unaweza ukatumia. Dawa hizi inasaidia katika kuboresha mwili wa binadamu haswa afya yako labda ikuwe imedidimia kidogo unaweza ukatumia.

Michelle unaonyesha haswa wakati mwingi mtu anaweza akafanya kujiendeleza. Hii huyu mtu labda ni mganga ambaye anauza dawa ya kienyeji kusudi ambapo labda unataka kujiundia pesa zako ama labda kujiendeleza kimasomo ama kikazi labda unaweza ukajiajiri wewe mwenyewe. Unaona huyu ni mganga labda anafanya kazi ya kuuza dawa ya kienyeji pale. Napo naona hapa ni mahali ambapo labda zitakabali zake.